Jengo lenye mabango yenye rangi bluu na nyeupe na maandishi yenye rangi ya bluu na nyeupe pikipiki nne zimeegeshwa mbele ya jengo hilo, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na masuala ya biashara za kifedha.

Mtu mmoja aliyevalia sweta lenye rangi ya bluu bahari na suruali ya jinzi, amesimama ndani ya jengo lenye rangi ya kijani na bluu na maandishi yenye rangi nyeupe. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na maswala ya biashara za kifedha.

Jengo kubwa lenye milango ya vioo juu kukiwa na mabango yenye rangi ya buluu na na buluu bahari na maandishi yenye rangi nyeupe, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayohusisha na biashara za kifedha.

Mashine iliyowaka kwa mwanga wa kijani na mweupe, picha ya mwanamke na mwanaume walioshika kompyuta mpakato, maandishi yenye rangi ya bluu hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na maswala biashara za kifedha.

Ofisi yenye rangi ya buluu na nyeupe ikiwa na picha za watu pamoja na maandishi yenye rangi nyeupe watu wamesimama pembeni ya ofisi hiyo, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na maswala ya biashara ya kifedha.

Wanaume wawili wamesimama nje ya jengo, mmoja amevalia tisheti yenye rangi nyekundu, na kitambulisho chenye kamba yenye rangi nyekundu, ameshika mkononi mwake bahasha, daftari pamoja na karatasi yenye rangi nyeupe, akimpatia elimu ya fedha mwanaume aliyesimama pembeni yake, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na mambo ya kifedha.

Bango lenye rangi ya damu ya mzee na maandishi yenye rangi nyeupe, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na biashara za kifedha.

Watu wajinsia ya kike na ya kiume wanaingia na kutoka ndani ya ofisi yenye rangi nyeupe na kijani, juu ikiwa na maandishi makubwa yenye rangi nyeupe. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na masuala ya biashara ya kifedha.

Jengo kukiwa lenye rangi ya bluu na nyeupe, picha za watu wa jinsia ya kike na ya kiume juu kukiwa na maandishi yenye rangi nyeupe, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na maswala ya biashara za kifedha.

Wafanyakazi wa benki wa jinsia ya kike na ya kiume waliovalia suti zenye rangi za aina mbalimbali, wamesimama mbele ya mabango yenye rangi ya kijani na nyeupe na maandishi yenye rangi ya bluu. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na huduma za kifedha.

Watu wanne wamesimama mbele ya jengo wameshika bendera zenye rangi nyekundu na maandishi meupe, nyuma yao kukiwa na bango lenye rangi nyekundu na maandishi meupe, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na masuala ya kifedha.

Mwanamke aliyevalia suruali ya jinzi, shati nyeupe na raba nyeupe; amesimama mbele ya mashine yenye rangi nyeusi juu ikiwa na rangi ya kijani na bluu. Amezungukwa na mishale yenye rangi ya njano na kijani. Amebonyeza moja ya kitufe kilicho katika mashine hiyo. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na masuala ya kifedha.

Watu wapo ndani ya jengo wameketi katika viti vyenye rangi nyeusi katika makundi yenye idadi ya watu tofauti tofauti, hii inaashiria kuwa ni sehemu inayojihusisha na masuala ya kifedha.

Mwanamke mmoja aliyevalia tisheti yenye rangi nyekundu, nyuma yake kukiwa kuna bango lenye rangi nyekundu na maandishi meupe. Mwanamke huyu ameshika maiki akiashiria kutoa elimu kuhusu jambo fulani. Hii inaashiria kuwa hili ni eneo linalojihusisha na biashara za kifedha.

Kijana wa kiume aliyevalia shati refu lenye rangi ya kijani ameshika simu nyeusi mkononi mwake, anaangalia kwa umakini katika simu yake. Pembeni kukiwa kuna maandishi yenye rangi nyeusi, kijani pamoja na nyeupe. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na maswala ya biashara za kifedha.

Wanaume wawili wamesimama mbele ya jengo lenye rangi nyekundu na nyeupe. Maandishi yenye rangi nyeusi na nyeupe, mwanaume mmoja ameshuka bahasha mkononi mwake. Hii inaashiria kuwa hili ni jengo linalojihusisha na biashara za kifedha.

Wanawake wawili mmoja akiwa ameshika fedha za marekani na mwingine akiwa ameshika kitambulisho chenye rangi nyekundu, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na biashara ya fedha.

Bango lenye maandishi ya rangi ya bluu na meupe, mkono ulioshika simu wenye maandishi yenye rangi nyeusi na nyekundu. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na biashara za kifedha.

Kipeperushi chenye rangi nyekundu na maandishi yenye rangi nyeupe. Mwanamke aliyevalia shati ya mikono mirefu ameegemea sehemu yenye rangi nyekundu. Mbele kukiwa na matunda aina ya machungwa, nyanya pamoja na malimau. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojishuhulisha na masuala ya kifedha.

Magari matatu yameegeshwa mbele ya jengo lenye mabango yenye rangi ya kijani na nyeupe na maandishi yenye rangi ya bluu, hii ina ashiria kuwa hii ni sehemu inayo jihusisha na biashara ya fedha.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wako ndani ya jengo linalomulika mwanga wenye rangi ya bluu, wengine wamesimama huku wengine wakiwa wamekaa, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa vinywaji vya aina mbalimbali.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya jengo maalumu juu ya meza kukiwa kuna chupa za vinywaji mbalimbali, nyuma ya mwanaume mmoja kuna vinywaji vya aina mbalimbali vimepangwa katika mashelfu kwa mpangilio mzuri ,pia katika jokofu vinywaji vimepangwa vizuri ,hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa vinywaji vya aina mbalimbali.

Ndani ya chumba fulani, vinywaji vya aina mbalimbali vimepangwa katika mashelfu na vingine vimewekwa katika glasi. Mhudumu aliyevalia mavazi yenye rangi nyeusi, ameshika chupa akimimina katika glasi kinywaji. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa vinywaji vya aina mbalimbali.

Kijana mmoja amesimama ndani ya chumba nyuma yake kukiwa kuna chupa za vinywaji vya aina mbalimbali zilizopangwa vizuri katika shelfu za chumba hicho, juu ya meza kuna mananasi pamoja na bilauli yenye kinywaji cha aina fulani, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa vinywaji vya aina mbalimbali.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya jengo fulani juu ya meza kukiwa kuna chupa zenye rangi ya kijani, nyeupe pamoja na glasi zenye rangi nyekundu chupa hizo zina vinywaji, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji na usambazaji wa vinywaji.

Ndani ya jengo, vinywaji vya aina mbalimbali, vyenye ujazo wa aina mbalimbali, umepangwa vizuri katika mashelfu, kwa mpangilio maalumu, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa vinywaji vya aina mbalimbali.

Ndani ya chumba, viti vyenye rangi ya damu ya mzee vimepangwa vizuri katika mstari. Juu ya meza kukiwa kuna chupa za vinywaji vya aina mbalimbali, pia katika mashelfu vinywaji vimepangwa kwa mpangilio mzuri. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa vinywaji vya aina mbalimbali.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya jengo wengine wamesimama na wengine wamekaa, wengine wakicheza mziki na wengine wkaiendelea na shughuli nyengine. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa vinywaji vya aina mbalimbali.

Ndani ya jengo fulani linalowaka kwa mwanga wa nyekundu na bluu, viti vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa vinywaji vya aina mbalimbali.

Wanawake watatu wapo ndani ya jengo fulani wameketi katika kiti chenye rangi ya damu ya mzee, juu ya meza kukiwa na chupa mbalimbali za vinywaji vya aina mbalimbali, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa vinywaji mbalimbali.

Ndani ya chumba kimoja juu ya meza yenye rangi nyeupe, kuna chupa za vinywaji za aina mbalimbali. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa vinywaji vya aina mbalimbali.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya jengo lililowaka taa na mapambo ya aina mbalimbali, pembeni kuna mashelfu yaliyopangwa vinywaji vya aina mbalimbali wengine wamekaa na wengine wakiwa wamesimama, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa vinywaji vya aina mbalimbali.

Ndani ya chumba cha kuuzia vinywaji chupa tatu zenye rangi ya kijani zimewekwa juu ya meza, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa vinywaji vya aina mbalimbali.

Mwanaume aliyevalia shati lenye rangi nyeupe amesimama ndani ya chumba nyuma yake kukiwa na mashelfu yaliyopangwa chupa za vinywaji za aina mbalimbali, viti vilivyopangwa kwa mstari mnyoofu. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa vinywaji vya aina mbalimbali.

Ndani ya jengo lenye taa zilizowaka, kukiwa na viti na meza zilizopangwa kwenye mpangilio mzuri. Ndani ya shelfu kuna vinywaji vilivyo katika mpangilio mzuri, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa vinywaji mbalimbali.

Ndani ya chumba fulani juu ya meza iliyotengenezwa kwa mbao kukiwa kuna ua lenye rangi nyeupe. Nyuma kukiwa na vinywaji vilivyopangwa katika jokofu kwa mpangilio mzuri. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa vinywaji vya aina mbalimbali.

Ndani ya jengo lenye taa zinazowaka kwa mwanga hafifu viti na meza vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri, kwa mbele kuna shelfu lililopangwa vinywaji kwa mpangilio mzuri, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa vinywaji vya aina mbalimbali.

Magari yenye rangi nyekundu na nyeupe yameegeshwa vizuri ndani ya maegesho ya magari kwa mpangilio maalumu, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji na usambazaji wa magari ya aina mbalimbali.

Magari mazuri yenye rangi nyeupe yameegeshwa vizuri katika mstari mnyoofu, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na usambazaji na uuzaji wa magari ya aina mbalimbali.

Ndani ya sehemu ya kuegesha magari, gari la rangi ya kijivu limeegeshwa vizuri, pembeni kukiwa kuna gari lililofunikwa kwa turubai, mlango wa gari hiyo umefunguliwa. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na usambazaji na uuzaji wa magari ya aina mbalimbali.

Ndani ya jengo maalumu linalotumika kama maegesho ya magari. Magari yenye rangi nyeupe na nyeusi yameegeshwa vizuri katika mstari ulionyooka. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji na usambazaji wa magari.

Gari lenye rangi ya kijivu limehifadhiwa katika maegesho ya magari ndani ya jengo, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji na usambazaji wa magari ya aina mbalimbali.

Wanaume wawili waliosimama mbele ya jengo linalohifadhi magari ya aina mbalimbali. Wameshika bango lenye rangi nyeupe mbele yao kukiwa kuna gari yenye rangi nyeusi. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayohusika na uhifadhi na usambazaji wa magari ya aina mbalimbali.

Magari mawili wenye rangi nyeusi, yameegeshwa ndani ya eneo la maegesho ya magari. Hii inaashiria kuwa, hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji na usambazaji wa magari ya aina mbalimbali.

Ndani ya jengo maalumu la kuhifadhia magari, magari yenye rangi mbalimbali yameegeshwa katika mpangilio maalumu, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji na usambazaji wa magari ya aina mbalimbali.

Magari matatu yenye rangi nyeusi yameegeshwa kwa mpangilio mzuri ndani ya maegesho ya magari. Nyuma kukiwa kuna watu wanaendelea na shughuli zao. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha masuala ya uuzaji na usambazaji wa magari.

Gari yenye rangi nyeupe imeegeshwa mbele ya maegesho ya magari. Nyuma kukiwa na bajaji yenye rangi nyekundu. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji na usambazaji wa magari ya aina mbalimbali.

Magari yenye rangi nyeupe yanayofanana, yameegeshwa katika mstari mnyoofu mbele ya majengo marefu. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na usambazaji na uuzaji wa magari ya aina mbalimbali.

Magari yenye rangi na aina mbalimbali yapo ndani ya jengo fulani, gari lenye rangi ya orenji limeinuliwa na vyuma vyenye rangi ya bluu, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na usambazaji na uuzaji wa magari.

Magari mawili yenye rangi nyeusi yamehifadhiwa ndani ya jengo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na usambazaji wa magari ya aina mbalimbali.

Magari ya aina mbalimbali na rangi mbalimbali na ukubwa wa aina tofautitofauti yamehifadhiwa ndani ya jengo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na usambazaji wa magari ya aina mbalimbali.

Magari ya aina mbalimbali yameegeshwa vizuri ndani ya jengo maalumu la maegesho, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na usambazaji na uuzaji wa magari ya aina mbalimbali.

Ndani ya maegesho ya magari, magari yenye rangi mbalimbali kama vile nyeupe na nyeusi yameegeshwa kwa mpangilio maalumu, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na usambazaji na uuzaji wa magari.

Ndani ya maegesho ya magari, magari meusi ya aina mbalimbali yameegeshwa vizuri kwa utaratibu maalumu. Mbele ya magari hayo kuna meza, juu ya meza kuna kompyuta mpakato. Hii inaashiria kuwa, hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji na usambazaji wa magari ya aina mbalimbali.

Magari meusi yamepangwa vizuri katika mstari mnyoofu, pembeni kukiwa kuna gari kubwa yenye ranig ya kijivu, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na usambazaji, na uuzaji wa magari ya aina mbalimbali.

Mwanaume mmoja amesimama ndani ya maegesho ya magari , Magari mailing yenye rangi nyeupe na nyeusi yameegeshwa ndani humo, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na usambazaji na uuzaji wa magari mbalimbali.

Ndani ya maegesho ya magari, gari moja lenye rangi nyeusi limeegeshwa vizuri sana, hii inaashiri kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa magari.

Magari ya aina mbalimbali yameegeshwa ndani ya jengo, gari moja lenye rangi nyeusi likiwa limefunguliwa ndani kukiwa kuna viti vyenye rangi nyeusi pamoja na vifaa vingine vya ndani ya gari. Hii inaashiria kua hii ni sehemu inayo jihusisha na usambazaji wa magari ya aina mbalimbali.

Magari yenye rangi nyeupe ya aina mbalimbali yameegeshwa kwa mpangilio maalumu, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayohusika na usambazaji na uuzaji wa magari.

Ndani ya chumba fulani, mashine yenye rangi ya bluu na nyeupe, glasi iliyojaa maziwa, pamoja na mchoro wa ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi; imehifadhiwa ndani ya chumba hicho. Hii inaashiria kuwa, hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa ya ng'ombe.

Ndani ya jengo mwanaume aliyevalia shati la mikono mirefu lenye rangi ya zambarau, amesimama mbele ya mashine yenye rangi nyeupe na bluu yenye maandishi meupe yanayosomeka kama "milk atm", ameshika moja ya kimlango kilichopo katika mashine hiyo; hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa.

Watu wawili wamesimama mbele ya mashine kubwa yenye rangi nyeupe na nyekundu, maandishi yenye rangi ya kijani na meupe yanayo someka kama "Milk ATM" hii inaashiria kua hii ni sehemu inayo jihusisha na usambazaji wa maziwa.

Jengo lenye rangi ya bluu na nyeusi, maandishi yenye rangi nyeusi, nyekundu pamoja na bluu bahari. Mwanaume mmoja amesimama, ameegemea mlango wenye rangi ya bluu bahari. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa.

Mwanaume aliyevalia koti refu lenye rangi ya bluu ndani ya chumba amesimama, mbele yake kuwa na mashine kubwa yenye rangi ya bluu na nyeupe, amebonyeza moja akitufe kilicho katika mashine hiyo kinachoruhusu maziwa kutoka ,hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa.

Mashine yenye rangi ya bluu na nyeupe na picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi, maandishi myeupe yanayosomeka kama "MILK ATM", hii inaashiria kuwa, hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa ya ng'ombe.

Mwanaume mmoja aliyevalia shati la mikono mirefu lenye rangi nyeupe na suruhari ya kijivu amesimama mbele ya mashine yenye rangi ya bluu na nyeupe, mkononi ameshika glasi ndogo ambayo anakinga maziwa anachukua katika mashine hiyo. Hii ni kuwa ni sehemu inayojihusisha na uuzaji na usambazaji wa maziwa.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wengine wakiwa na madumu yenye rangi ya njano, wamesimama mbele ya duka lenye rangi ya kijani na bango lenye rangi nyeupe na maandishi meupe yanayosomeka kama "milki ATM". Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na ushambazaji wa maziwa.

Watu wamesimama mbele ya duka lenye mashine ya rangi ya bluu na maandishi meupe yanayo someka kama "Milk ATM" wameshika vifungashio vyenye rangi nyeupe. Hii inaashiria kua hii ni sehemu inayo jihusisha na uuzaji na usambazaji wa maziwa.

Ndani ya chumba mashine nne zimepangwa katika mstari mnyoofu mbili zikiwa zina rangi ya bluu na zingine zikiwa zina rangi ya njano pamoja na nyekundu zenye maandishi yenye rangi nyeupe yanayosomeka kama “milk ATM”. Hii inaashiria kuwa hizi ni mashine zinazojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa.

Mashine mbili zimewekwa ndani ya chumba kimoja, mashine moja yenye rangi ya bluu na nyeupe maandishi yenye rangi nyeupe yanayotumika kama "milk ATM "hii inaashiria kuwa yaani sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa.

Duka lenye rangi ya bluu pembeni mashine yenye rangi ya bluu imehifadhiwa vizuri yenye picha ya kichwa cha ng'ombe na glasi iliyojaa maziwa, maandishi yenye rangi nyeupe yanayosomeka kama "milk ATM", hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa.

Mwanamke mmoja aliyevalia shati lenye rangi ya kijivu na sketi nyeusi amesimama mbele ya duka lenye rangi nyeupe na maandishi yenye rangi nyeusi, nyekundu pamoja na bluu na picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi. Maandishi hayo yanasomeka kama "MILK ATM", hii inaashiria kuwa hii sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa.

Mwanamke aliyevalia gauni la pinki, amesimama mbele ya duka lenye rangi nyeupe na bluu bahari lenye picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe maandishi yenye rangi ya bluu, hii inaashiria kuwa hili ni duka linalojihusisha na uuzaji na usambazaji wa maziwa ya ng'ombe.

Mwanamke mmoja amesimama mbele ya mashine yenye rangi ya dhambarau na kijani, amebonyeza moja ya kitufe cha mashine hicho na kukinga maziwa yanayotoka kwenye mirija fulani. Picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi, maandishi yenye rangi nyeusi na nyekundu yanayosomeka kama "MILK ATM"; hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa.

Mashine yenye rangi ya bluu na nyeupe imehifadhiwa ndani ya nyumba ikiwa na mchoro wa ngombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi, maandishi yenye rangi ya bluu na meupe yanayosomeka kama; milk “ATM” hii inaashiria kuwa, hii ni mashine inayohusika na uzalishaji na usambazaji wa maziwa.

Mwanamke mmoja amesimama ndani ya duka mkononi ameshika kidimu na kikombe, akijaza maziwa ndani ya kidumu hicho. Nyuma yake kuna jokofu lenye rangi nyeupe. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa.

Duka linye rangi nyeupe na maandishi ya bluu inayojihusisha na uuzaji wa maziwa ndani yake wamesimama watu wanne, huku maziwa yaliyowekwa kwenye madumu ya rangi ya njano na kuhifadhiwa vizuri hii inaashiria kuwa inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa ya ng'ombe.

Ndani ya duka, mashelfu yaliyopangwa vizuri bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa zilizowekwa katika vifungashio vya aina mbalimbali, kama vile machuoa ya plastiki pamoja na bahasha. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na utengenezaji wa bidhaa mbalimbali za maziwa.

Kibanda chenye rangi nyeupe kipo ndani ya jengo chenye maandishi ya rangi ya bluu na nyeupe, mchoro wa mtoto na picha ya ng'ombe maandishi yanayosomeka kama "MILK ATM". Hii inaashiria kuwa ni hii sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa.

Ndani ya duka lenye maandishi ya bluu, meupe, mekundu pamoja na meusi, kuna mashine yenye rangi nyeupe na bluu, mashine inayotumika kutengeneza na kuhifadhi maziwa ya ng'ombe. Hii inaashiria kuwa, ni sehemu inayojihusisha na uuzaji na usambazaji wa maziwa.

Ndani ya duka mashine yenye rangi ya bluu na nyeupe, maandishi yenye rangi nyeupe na meusi yanayosomeka kama ''MILK ATM'' pembeni kukiwa na bilauri, zilizojazwa maziwa na zingine zikiwa zimeinamishwa, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume, wamesimama mbele ya duka lenye maandishi yanayosomeka kama “Milk ATM”. Juu ya duka hilo, kuna bango kubwa lenye mchoro wa ng’ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi, na birika lililojaa maziwa. Pembeni ya jengo hilo kuna mabirika mengi yaliyojaa maziwa. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayohusika na uzalishaji na usambazaji wa maziwa.

Mwanaume mmoja aliyevalia shati la mikono mirefu lenye rangi nyeupe amesimama mbele ya mashine yenye rangi ya bluu na kijani. Yenye picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi. Maandishi yenye rangi nyeusi na nyekundu yanayosomeka kama "Milk ATM". Ameishika paketi ya maziwa mkononi mwake. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa ya ng'ombe.

Ndani ya chumba mashine yenye rangi nyeupe na nyekundu yenye picha ya ng’ombe yenye rangi nyeupe na nyeusi, maandishi ya bluu pamoja na nyeusi yanayosomeka kama "milk ATM", hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa ya ng’ombe.

Mashine kubwa yenye rangi ya bluu iliyohifadhiwa ndani ya chumba chenye rangi ya bluu na nyeupe inapicha ya ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi ,maandishi yenye rangi nyeupe na bluu yanayosomeka kama "MILK ATM" ,hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa.

Mashine yenye rangi nyeupe na buluu yenye picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi na mchoro wa glasi iliyojaa maziwa na maandishi yenye rangi nyeupe yanayosomeka kama “MILK ATM” hii inaashiria kuwa hii ni mashine inayohusika na uzalishaji na usambazaji wa maziwa ya ng'ombe.

Mwanaume mmoja amesimama mbele ya duka lenye rangi nyeupe na bluu, na maandishi yenye rangi nyekundu na bluu yanayosomeka kama “MILK ATM”. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa ya ng’ombe.

Mashine yenye rangi ya buluu, kijani pamoja na nyeupe yenye picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe, mtoto aliyeshika glasi ya maziwa, maandishi yenye rangi nyeupe na nyekundu yanayosomeka kama "milki ATM, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha, na uzalishaji na usambazaji wa maziwa ya ng'ombe.

Mwanaume mmoja aliyevalia tisheti yenye rangi nyekundu na suluari ya jinzi, amesimama mbele ya mashine yenye rangi ya bluu na nyeupe yenye mchoro wa ngo'mbe pamoja na glasi iliyojaa maziwa na maandishi yenye rangi nyeupe yanayosomeka kama "MILK ATM", hii inaashiria kuwa, hii ni sehemu inayohusika na uzalishaji na usambazaji wa maziwa ya ng'ombe.

Mwanamke mmoja aliyevalia koti refu lenye rangi nyeupe na suruali nyeusi. Amesimama mbele ya duka lenye rangi nyeupe picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeusi, maandishi yenye rangi ya bluu, nyeusi na nyekundu. Yanayosomeka kama"Milk ATM".Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa ya ng'ombe.

Kibanda chenye rangi ya bluu kikiwa na michoro ya mayai na bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, pembeni mashine yenye rangi ya bluu na nyeupe na mchoro wa ng'ombe pamoja glasi iliyojaaa maziwa, maandishi meupe yanayosomeka kama "Milk ATM". Hii inaashiria kuwa, hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa ya ng'ombe.

Duka lililopakwa rangi ya bluu, mbele kukiwa kuna bango lenye maandishi yenye rangi ya damu ya mzee, bluu pamoja na meupe. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa.

Ndani ya duka mashine kubwa yenye rangi ya bluu kuna mchoro wa ng’ombe na glasi kubwa iliyojaa maziwa, maandishi yanayosomeka kama milki “ATM”, hii inaashiria kuwa hili ni duka linalojihisisha na usambazaji na utengenezaji wa maziwa.

Duka lenye rangi nyeupe milango yenye rangi ya bluu, juu kukiwa na bango lenye rangi ya bluu na nyeupe, na maandishi yenye rangi nyekundu, kijani, bluu pamoja na nyeusi, picha ya vidumu vyenye ujazo wa aina mbalimbali vilivyo jaa maziwa, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa.

Watu wawili wamesimama mbele ya duka lenye rangi ya kijani pembeni kukiwa kuna mashine yenye rangi nyeupe na bluu, maandishi ya bluu na meupe yanayotumika kama Milk Atm, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa.

Ndani ya duka kubwa kibanda chenye rangi nyeupe na nyeusi na mchoro wa ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi ikiwa maandishi yenye rangi ya bluu na meupe , hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa ya ng'ombe.

Mashine mbili zimehifadhiwa ndani ya chumba; zenye rangi ya bluu na nyeupe, maandishi yenye rangi ya bluu na meupe yanayosomeka kama "Milk ATM", hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa ya ng'ombe.

Mwanamke mmoja aliyevalia kotii refu la rangi nyeupe na kofia ya plastiki kichwani mwake, amesimama mbele ya mashine kubwa yenye rangi nyeupe, yenye maandishi yanayosomeka kama "MILK ATM". Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji na usambazaji wa maziwa.

Mwanamume mmoja aliyevalia tisheti yenye rangi nyeupe, amesimama mbele ya mashine kubwa yenye rangi nyeupe na ambiwa bahari namaanisha meupe yanayosomeka kama ''milk ATM" Anaangalia kwa makini katika mashine hiyo hii inaashiria kuwa hii sehemu nyingine na uzalishaji na usambazaji wa maziwa ya ng'ombe.

Mashine yenye rangi ya bluu, picha ya ng'ombe waliosimama katika majani yaliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, pamoja mtoto aliyesuka glasi yenye maziwa maandishi meupe yanayosomeka "MILK ATM". Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa ya ng'ombe.

Ndani ya duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali zinazotokana na maziwa, mashine yenye rangi ya bluu na maadishi meupe na picha ya ngombe pamoja na glasi iliyojaa maziwa, maandishi yanayosomeka kama "MILK ATM". Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayohusika na uuzaji na usambazaji wa maziwa.

Mwanamke mmoja amesimama mbele ya duka yenye maandishi ya rangi nyeupe na nyeusi ,na picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeupe. Hii inaasharia kuwa hii ni sehemu inayohusishwa na uzalishaji na wasambazaji wa maziwa ya ng'ombe.

Mashine yenye rangi ya bluu na nyeupe, picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe, maziwa yaliyomwagika, maandishi yenye rangi ya bluu pamoja na mekundu yanayosomeka kama "milk atm", hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa ya ng'ombe.

Wanaume wawili wamesimama mbele ya kibanda chenye rangi ya bluu, mmoja ameshika kikombe akimsikiliza kwa makini sana mtu aliyesimama ndani ya kibanda hicho aiimpa maelekezo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa.

Mashine yenye rangi ya bluu na nyeupe, picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeusi, maandishi yenye rangi nyeusi pamoja na mekundu yanayosomeka kama “milk atm”, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa ya ng'ombe.

Kijana wa kiume amesimama mbele ya duka lenye rangi nyeupe na maandishi yenye rangi ya bluu na mekundu, picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojishughulisha na uuzaji na usambazaji wa maziwa.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wamesimama mbele ya duka lenye rangi ya kijani. Mbiele yake kukiwa kuna mashine yenye rangi ya bluu na nyeupe. Maandishi yenye rangi nyeupe yanayosomeka kama Milk ATM. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa.

Mashine yenye rangi ya bluu na nyeupe na maandishi yenye rangi nyeupe, imehifadhiwa ndani ya chumba fulani, ikiwa na mchoro wa glasi iliyojaa maziwa pamoja na ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi. Maandishi yanayosomeka kama "Milk ATM". Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa ya ng'ombe.

Duka lenye rangi ya bluu bahari, maandishi yenye rangi nyeusi na ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi, maandishi yanayosomeka kama "Milk ATM". Mwanaume aliyevalia koti lenye rangi nyeupe, amesimama ndani ya duka hilo huku nyuma yake kukiwa kuna mashine kubwa yenye rangi ya bluu. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa ya ng'ombe.

Ndani ya duka lenye rangi ya bluu na nyeupe, watu wa jinsia ya kike na kiume wameketi katika viti vya plastiki vyenye rangi nyeupe. Juu ya meza kukiwa kuna jagi pamoja na vikombe vilivyojaa maziwa, kila mmoja anakunywa maziwa yaliyo katika kikombe chake. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji na usambazaji wa maziwa.

Mwanamke mmoja aliyevalia koti lenye rangi nyeusi na sketi yenye mistari amesimama pembeni mwa mashine yenye rangi ya bluu, na picha ya ng'ombe wenye rangi nyeupe na nyeusi na glasi zilizojaa maziwa, pamoja na maandishi yenye rangi nyeupe yanayosomeka kama "milk ATM", hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihisisha na usambazaji na uzajishaji wa maziwa.

Ndani ya duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali, mashine kubwa yenye rangi nyeupe na ya bluu, na picha ya ng'ome mwenye rangi nyeusi, maandishi yenye rangi nyeupe yanayosomeka kama "MILK ATM". Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa maziwa ya aina mbalimbali.

Mashine kubwa yenye rangi ya bluu yenye michoro ya ng'ombe wenye rangi nyeusi na nyeupe pamoja na glasi iliyojaa maziwa, yenye maandishi meupe yanayosomeka kama "miliki ATM" ipo ndani ya jengo. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa.

Mashine yenye rangi ya bluu na nyeupe; ipo ndani ya jengo lenye maandishi yenye rangi nyeupe, nyeusi pamoja na nyekundu. Ndani ya mashine hiyo, kuna kikombe kinachotumika kukingia maziwa yanayotoka ndani ya mashine hiyo. Hii inaashiria kuwa, hii ni sehemu inayo jihusisha na uuzaji na usambazaji wa maziwa.

Duka kubwa lenye rangi nyeupe na michoro ya ng'ombe pamoja na glasi zilizojaa maziwa. Mwanaume mmoja amesimama katika dirisha la jengo hilo akiongea na mtu aliye ndani. Hii inaashiria kua hii ni sehemu inayo jihusisha na usambazaji na uuzaji wa maziwa

Mashine yenye rangi ya bluu yenye picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi, glasi iliyojaa maziwa maandishi yenye rangi nyeupe na bluu, yasomekayo kama "MILK ATM". Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojuhisisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa ya ng'ombe.

Duka kubwa ukuta na mlango ukiwa umepakwa rangi ya bluu na nyeupe ndani mashine yenye rangi ya bluu yenye picha ya ng'ombe yenye rangi nyeusi na nyeupe, akila nyasi fupi zilizochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, maandishi meupe yanayosomeka kama "Milk ATM" hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa ya ng'ombe.

Ndani ya jengo maalumu linalojihusisha na uuzaji na usambazaji wa maziwa, lenye maandishi yenye rangi ya bluu bahari yanayosomeka kama “milk ATM” hii inaashiria kuwa hii ni sehemu maalumu inayohusisha na uuzaji wa maziwa.

Ndani ya duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa. Mtoto amesimama mbele ya mashelfu, bidhaa za aina mbalimbali zinazotokana na maziwa; zimepangwa katika mashelfu hayo. Mtoto huyo anaangalia kwa makini bidhaa hizo. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa.

Mashine mbili zenye rangi ya bluu, zimehifadhiwa ndani ya chumba, zilikuwa zinapicha ya ng'ombe anayekula majani mazuri yaliyostawi yenye rangi ya kijani kibichi, glasi iliyojaa maziwa, maandishi yenye rangi ya bluu na nyeupe, yanayosomea kama milki ya ATM. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa ya ng'ombe.

Mashine kubwa yenye rangi ya bluu na nyeupe, iliyochorwa picha ya ng'ombe pamoja na glasi iliyojaa maziwa, maandishi ya bluu na mekundu yanayosomeka kama "Milk ATM". Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa.

Mwanaume aliyevalia sweta lenye rangi nyekundu na suruali ya kiviju anaingia ndani ya duka fulani, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa.

Mwanaume mmoja amevalia tisheti yake ya rangi nyeupe. Mkono mmoja akiwa ameshika jagi yenye rangi nyeupe na mkono mwingine ameshika bilauri yenye rangi ya orenji akimimina maziwa katika bilauri hiyo. Mbele yake kuna mashine kubwa yenye rangi ya bluu na nyeupe na maandishi yenye rangi nyeupe na nyeusi yanayosomeka kama milky ATM. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji na usambazaji wa maziwa.

Wanaume wawili wamesimama mbele ya jengo lenye rangi nyeupe na bluu, pembeni kukiwa kuna jokofu kubwa ndani yake kukiwa kuna chupa za maziwa zenye ujazo wa aina mbalimbali. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji na usambazaji wa maziwa.

Mashine kubwa yenye rangi ya bluu, picha ya ngombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe, akila nyasi fupi zilizochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, maandishi yenye rangi nyeupe na nyekundu, yanayosomeka kama “milk ATM”. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa ya ngombe.

Ndani ya chumba chenye ukuta wenye rangi nyekundu na nyeupe. Mashine yenye rangi ya bluu yenye picha ya ngombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe. Glasi iliyojaa maziwa maandishi yenye rangi nyeupe yanayosomeka kama'' milk a t m''. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa ya ng'ombe.

Mashine yenye rangi ya bluu na nyeupe imewekwa mbele ya jengo, picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi, maandishi ya bluu pamoja na nyeupe yanayo someka kama "Milk ATM" hii inaashiria kua hii ni sehemu inayo jihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa.

Mashine yenye rangi ya bluu na nyeupe ipo ndani ya chumba yenye picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi, maandishi yenye rangi nyeusi pamoja na nyekundu yanayosomeka kama "MILK ATM"; hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa ya ng'ombe.

Ndani ya chumba kilichopakwa rangi nyeupe na bluu, kwa ndani inaonekena mashine yenye rangi ya kijivu, picha ya glasi iliyojaa maziwa pamoja na ng`ombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa ya ng`ombe.

Mwanaume mmoja amesimama ndani ya duka; mbele yake kukiwa kuna jokofu lenye rangi nyekundu, juu ya duka hilo kuna bango kubwa lenye rangi nyeupe na kijani, maandishi yenye rangi ya bluu na kijani; hii inaashiria kuwa, hili ni duka linalojihusisha na uuzaji na usambazaji wa bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa.

Ndani ya duka yenye kuta zenye rangi nyeupe wanaume wawili wamesimama ndani ya duka hilo, mmoja ameshika kidumu chenye lita tano kilichojaa maziwa, nyuma kukiwa kuna mashelfu yaliyopangwa vidumu vya aina mbalimbali, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji na usambazaji wa maziwa.

Ndani ya chumba mashine yenye rangi nyeupe na bluu yenye picha ya mtoto aliyeshika glasi yenye maziwa, maandishi yenye rangi ya bluu na nyeupe yanayosomeka kama “ MILK ATM” hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa.

Ndani ya chumba mashine yenye rangi nyeupe ne bluu yenye maandishi yenye rangi nyeupe na bluu, yaliyoandikwa "MILK ATM" picha ya mtoto, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji na usambazaji wa maziwa.

Ndani ya chumba. Mashine yenye rangi ya bluu na mchoro wa ng'ombe wenye rangi nyeusi. Akila nyasi fupi zilichipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Glasi iliyojaa maziwa. Maandishi yenye rangi nyeupe yanayosomeka kama "milk ATM". Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa.

Mwanamke mmoja ameketi ndani ya chumba, ameshika deli lililojaa maziwa akiyamimina kwenye kikombe kilichopo juu ya meza. Nyuma yake kuna picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi; akila majani yaliyochipuka kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Hii inaashiria kuwa, hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa ya ng'ombe.

Mwanamume aliyevalia kote duniani nyeupe na suruali ya jinsi amesimama pembeni ya mashine yenye rangi nyeupe na kijani. Maandishi yenye rangi ya kijani yanayotumika kama ''milk ATM'' amebonyeza moja ya kitufe cha mashine hiyo. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji na usambazaji wa maziwa ya ng'ombe.

Ndani ya duka inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali kutokana nazo na maziwa. Mashine yenye rangi ya bluu na nyeupe na mchoro wa picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi. Maandishi nyerangi nyeupe yanayosomeka kama ''milki a t m''. Hii inaashiria kuwa hii ninayojihusisha na uzalishaji na usalamazaji wa maziwa ya ng'ombe.

Mashine mbili zinazojihusisha na uzalishaji wa maziwa, zimehifadhiwa ndani ya duka. Mwanamke mmoja ameshika moja ya mashine hiyo. Mashine hizi zina maandishi yenye rangi nyeupe, nyeusi pamoja na nyekundu; yanayosomeka kama "Milk ATM". Hii inaashiria kuwa ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa.

Mashine yenye rangi ya bluu na mchoro wa ng'ombe wenye rangi nyeusi na nyeupe, glasi iliyojaa maziwa yenye maandishi yenye rangi nyeupe, inayosomeka kama ''MILK ATM'', hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa ya ng'ombe.

Mashine kubwa yenye rangi ya bluu na maandishi mekundu na meupe yanayosomeka kama "milk atm", ikiwa na picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe, hii inaashiria kuwa hii ni mashine maalumu inayojihusisha na uuzaji na usambazaji wa maziwa.

Ndani ya duka kubwa linalojihusisha na usambazaji na uuzaji wa maziwa, maziwa yaliyohifadhiwa katika chupa za aina mbalimbali, zenye rangi nyeupe na bluu pamoja na pinki. Hii inaashiria kuwa, hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji na usambazaji wa maziwa ya ng'ombe

Duka lenye rangi nyeupe, maandishi yenye rangi nyekundu na bluu yanayosomeka kama "milk ATM" , mwanaume mmoja aliyevalia tisheti yenye rangi ya bluu na kofia nyeupe, yupo ndani ya duka hilo, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji na usambazaji wa maziwa.

Mashine yenye rangi ya bluu na nyeupe na mchoro wa glasi iliyojaa maziwa, maandishi yenye rangi ya bluu na meupe yanayosomeka kama "Milk ATM"; imehifadhiwa ndani ya chumba fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji na usambazaji wa maziwa.

Mashine yenye rangi ya bluu na nyeupe, maandishi yenye rangi nyeupe na nyekundu, yanayosomeka kama ''MILK ATM'' na picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa ya ng'ombe.

Ndani ya duka; watu wawili wameshika mashine yenye rangi ya bluu, picha ya ng'ombe akila nyasi fupi zenye rangi ya kijani kibichi, pamoja na glasi ya maziwa, maandishi yenye rangi nyeupe yanayosomeka kama "MILK ATM". Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa ya ng'ombe.

Mashine kubwa yenye rangi ya buluu na nyeupe, na mchoro wa ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi, glasi iliyojaa maziwa, yenye maandishi meupe yanayosomeka kama “Milk ATM”. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa ya ng'ombe.

Ndani ya duka lenye rangi ya bluu na nyeupe. Picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe, glasi iliyojaa maziwa. Kukiwa na mashine yenye maandishi yanayosomeka kama "milk ATM".Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha uuzaji na usambazaji wa maziwa.

Mwanaume mmoja aliyevalia koti jeusi na suruali ya jinsi. Ameshika mashine yenye rangi nyekundu bluu bahari yenye picha ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi na glasi iliyojaa maziwa, maandishi yenye rangi nyeupe yanayosomeka kama'' milk atm '' hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa.

Mashine kubwa yenye rangi ya bluu imehifadhiwa ndani ya chumba maalumu, Yenye maandishi yenye rangi ya bluu na meupe yanayosomeka kama ''milik a t m''. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utengenezaji na usambazaji wa maziwa.

Duka lenye shelfu zilizopangwa bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa, pembeni kukiwa na maboksi na ndoo zenye rangi ya njano. Juu likiwa lina bango kubwa lenye picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi, na maandishi yenye rangi ya bluu. Hii inaashira kuwa, hili ni duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa.

Mashine yenye rangi ya bluu nyeupe pamoja na kijani imewekwa mbele ya duka fulani, maandishi yenye rangi nyeupe yanayosomeka kama "Milk ATM", hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa.

Mashine yenye rangi ya bluu na nyeupe mlango wa mashine hiyo ukiwa umefunguliwa, ikiwa na maandishi yenye rangi nyeusi na nyekundu yanayosomeka kama "MILK ATM"; picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa ya ng'ombe.

Ndani ya chumba mashine yenye rangi ya bluu na nyeupe yenye picha ya ng'ombe yenye rangi nyeupe na nyeusi grasi iliyojaa maziwa pamoja na maandishi yenye rangi ya bluu na nyeupe yanayosomeka kama "milk atm", hii inaashiria kuwa mimi feminist usambaza wa maziwa ya ng'ombe.

Ndani ya chumba mashine yenye rangi ya bluu maandishi meupe yanayosomeka kama “MILK ATM” na mchoro wa ng'ombe wenye rangi nyeusi na nyeupe. Taa iliyowaka rangi ya kijani hii inaashiria kuwa hii ni mashine inayohusika na uzalishaji na usambazaji wa maziwa ya ng'ombe.

Mashine kubwa na ya kisasa, yenye rangi ya bluu na nyeupe, picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi pamoja na glasi iliyojaa maziwa, maandishi yenye rangi ya bluu na myeupe, yanayosomeka kama "MILK ATM"; hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa.

Duka lenye rangi nyeupe juu kukiwa kuna bango lenye rangi nyeupe, kijani picha ya ng'ombe pamoja na maandishi yenye rangi ya bluu. Mwanamke mmoja aliyevalia koti refu lenye rangi ya bluu anaingia ndani ya duka hilo ili kupata huduma ya maziwa. Hii inaashiria kuwa hii sehemu inayojishughulisha na uuzaji na usambazaji wa maziwa.

Duka lililopakwa rangi ya bluu na nyeupe lenye picha ya ng'ombe, mwenye rangi nyeupe na nyeusi maandishi yenye rangi nyeupe na nyekundu. Hii inaashiria kuwa hii ni duka linalojihusisha na usambazaji wa maziwa.

Mashine yenye rangi ya bluu na mchoro wa ngombe, pamoja na glasi iliyojaa maziwa, maandishi meupe yanayosomeka kama "Milki ATM"ipo ndani ya chumba, hii inaashiria kuwa, hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji na usbazaji wa maziwa.

Ndani ya chumba, mashine yenye rangi nyeupe na bluu, picha ya ng'ombe mwenye rangi rangi nyeupe na nyeusi, maandishi yenye rangi ya bluu yanayo someka kama MILK ATM. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa.

Mwanamke aliyevalia tisheti yenye rangi orengi na kibao chenye rangi ya orenji na maandishi meusi mgongoni na suruali yenye rangi nyeusi, amesimama mbele ya mashine yenye rangi ya kijani na nyeupe akibonyeza baadhi ya vitufe vya mashine hiyo. Hii inaashiria kuwa ni eneo inayojihusisha na usambazaji na uuzaji wa maziwa.

Mashine yenye rangi nyeupe na ya kijani ikiwa na maandishi yenye rangi nyeupe na bluu yanayosomeka kama "Milk Atm". Madirisha madogo yanayotumika kutolea maziwa; hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa.

Mashine kubwa yenye rangi ya bluu na nyeupe imehifadhiwa ndani ya chumba, yenye mchoro wa ng'ombe na glasi iliyojaa maziwa, maandishi meupe na ya njano yanayosomeka kama “milk ATM''. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa ya ng'ombe.

Mashine yenye rangi ya kijani na nyeupe na maandishi yenye rangi ya kijani yanayosomeka kama “MILK ATM” imehifadhiwa ndani ya chumba fulani, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji na usambazaji wa maziwa ya ng’ombe.

Duka lililopakwa rangi nyeupe milango ikiwa imepakwa rangi ya bluu na maandishi meupe. Ndani kukuwa na mashine yenye rangi ya bluu na nyeupe. Picha ya ng'ombe anayekula majani yaliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Maandishi meupe yanayosomeka kama ''milki a t m'.' Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa maziwa.

Mwanamke mmoja aliyesimama ndani ya duka, huku mkononi mwake ameshika kindoo chenye maziwa akiyamimina kwenye jagi huku akiyachuja kwa kutumia chujio lenye rangi ya bluu. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa.

Nje ya duka lenye kuta zenye rangi nyeupe na buluu, picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe, maandishi yenye rangi nyeusi na buluu, hii inaashiria kuwa ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa ya ng'ombe.

Mashine mbili zenye rangi ya bluu, zimehifadhiwa mbele ya jengo zenye maandishi yenye rangi nyekundu, bluu pamoja na meupe. Maandishi yanayosomeka kama milki :ATM", hii inaashiria kuwa hii ni mashine inayojihusisha na uuzaji na usambazaji wa maziwa.

Duka lenye rangi ya kijani na mchoro wa picha ya ng’ombe mmayani pamoja na maandishi yenye rangi nyekundu, ndani kukiwa na Mashine yenye rangi ya bluu na nyeupe na maandishi meupe yanayosomeka kama “milk atm” hii inashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa ya ng’ombe.

Mashine yenye rangi ya bluu na michoro ya ng'ombe, pamoja na glasi iliyojaa maziwa, maandishi yenye rangi nyekundu yanayosomeka kama "Milk ATM", imehifadhiwa ndani ya chumba. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa ya ng'ombe.

Mwanamke mmoja amesimama mbele ya duka juu ya meza kukiwa na chupa yenye maziwa, mwanamke huyo ameshika mfuko wenye rangi ya buluu hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojishughulisha na uzalishaji na uuzaji wa maziwa.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume waliosimama katika mstari mnyoofu, mbele ya jengo lenye rangi ya bluu na orenji, lenye maandishi yenye rangi nyeupe na bluu wakisubiri kupata huduma ya maziwa, hii inaashiria kwamba hili ni eneo linalojihusisha na uuzaji na usambazaji wa maziwa.

Mashine yenye rangi ya bluu na nyeupe, na picha ya ng'ombe wenye rangi nyeupe na nyeusi, maandishi yenye rangi ya kijani meusi na mekundu yanayosomeka kama millk aitiemu, imeifadhiwa ndani ya chumba maalumu, hii inaashilia kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa maziwa,

Ndani ya duka kubwa linalojihususha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali, shelfu kubwa iliyopangwa bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa; mtoto amesimama mbele ya shelfu hiyo akiangalia kwa makini bidhaa hizo. Hii inaashiria kuwa hii ni duka linalojihusisha na uuzaji na usambazaji wa bidhaa za maziwa.

Ndani ya duka kubwa linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali. Mashine yenye rangi ya bluu na nyeupe yenye picha ya ng'ombe mwenye rangi ya nyeupe na nyeusi, akila nyasi fupi zilizochipua kwa rangi ya kijani kibichi, glasi iliyojaa maziwa maandishi yenye rangi nyeupe, yanayosomeka kama "milk ATM"; hii inaashiria kuwa, hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa maziwa.

Mashine yenye rangi ya bluu na picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi, maandishi yenye rangi nyeusi, nyekundu pamoja na bluu, yanayosomeka kama "Milk ATM". Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na usambazaji na uzalishaji wa maziwa ya ng'ombe.

Mwanamume mmoja aliyevalia kote lenye rangi ya bluu, mkononi mwake akiwa ameshika nyundo, juu ya meza kukiwa kuna ambao msumeno pamoja na bakuli, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utengenezaji na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Ndani ya jengo lililoezekwa kwa mabati, masofa yenye rangi mbalimbali, kama vile: bluu, kijivu, njano; yamehifadhiwa ndani ya jengo hilo. Mtu mmoja ameketi katika moja ya masofa hayo, akiwa ameshika mto mkononi mwake. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utengenezaji na usambazaji wa samani za aina mbalimbali.

Masofa yenye rangi nyeupe na kupambwa kwa mito mizuri yenye rangi nyeupe yamepangwa vizuri. Nyuma yao kukiwa kuna gari yenye rangi nyeusi, turubai yenye rangi ya kijani na njano. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utengenezaji na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Jengo kubwa lenye maandishi meupe na yenye rangi ya bluu, ndani kukiwa na masofa pamoja na meza zilizopangwa katika utaratibu maalum. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utengenezaji na usambazaji wa samani mbalimbali.

Masofa yenye rangi ya kijivu, kijani, bluu, rangi ya maziwa pamoja na pamoja na meupe yamepangwa vizuri kwa utaratibu maalumu yameifadhiwa ndani ya jengo lililotengenezwa kwa mabati. Hii inaashiria kuwa ni sehemu inayojihusisha na utengenezaji na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Makochi, kabati pamoja na meza; vilivyotengenezwa kwa mbao vimepangwa vizuri nyuma ya jengo moja. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utengenezaji na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Ndani ya jengo kubwa samani za aina mbalimbali kama vile: meza, masofa, vitanda, viti pamoja na makabati vimepangwa vizuri katika mpangilio mzuri. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utengenezaji na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Ndani ya jengo lenye samani za aina mbalimbali kama vile masofa yaliyotengenezwa kwa aina mbalimbali na rangi mbalimbali yamepangwa vizuri katika mpangilio maalumu. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utengenezaji na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa samani za aina mbalimbali kama vile:- meza, masofa, viti pamoja na vitanda vimepangwa katika mpangilio mzuri. Hii inaashiria kuwa hili ni duka linalojihusisha na utengenezaji na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Masofa makubwa yenye rangi nyeusi, njano pamoja na nyeupe mbele ya msofa meusi kuna vistuli vyene rangi nyeupe juu vikiw vimenakshi kwa urembo. Mwanaume mmoja amevalia kati ya masofa hayo. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na utengenezaji wa samani za aina mbalimbali.

Ndani ya jengo, samani za aina mbalimbali kama vile vitanda, meza, stuli, viti, masofa pamoja na kabati vimepangwa kwa mpangilio mzuri. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utengenezaji na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa, samani za aina mbalimbali kama vile, meza, makochi, vitanda, viti pamoja na makabati. Vimepangwa vizuri katika mpangilio maalumu. Hii inaashiria kuwa, hii ni sehemu inayohusika na utengenezaji na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Duka kubwa la vioo juu likiwa lina bango lenye maandishi yenye rangi nyeupe. Ndani kukiwa na samani za aina mbalimbali kama vile meza, viti, vitanda, masofa na makabati; vilivyopangwa katika mpangilio mzuri. Hii inaashiria kuwa hili ni duka linalojihusisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Vitanda vilivyo tengenezwa kwa chuma na mbao na vingine vimetengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi nyeupe, vimepangwa vizuri katika mstari mnyoofu. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayo jihusisha na utengenezaji na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali, samani kama vile: meza, makochi, makabati, vitanda vimepangwa vizuri katika mpangilio mzuri. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utengenezaji na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Kitanda kilichotengenezwa kwa mbao kimewekwa pembeni kukiwa kuna miti iliyostawi kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, pikipiki yenye rangi nyeusi imeegeshwa pembeni ya kitanda hicho hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utengenezaji na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali masufa yaliyotengenezwa vizuri kwa vitambaa vyenye rangi ya dhahabu na maua, na kupambwa kwa miji yenye rangi ya dhahabu na maua mwanaume mmoja amekaa kwenye moja ya masofa hayo, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utengenezaji na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Makabati mawili yaliyotengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi nyeupe, mlangoni kukiwa na mshikio wenye chuma. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji na utengenezaji wa samani mbalimbali.

Viti vilivyotengenezwa kwa mbao na kupambwa kwa mito yenye rangi nyeupe, meza pamoja na samani za aina nyingine. Hii inaashiria kuwa, hii ni sehemu inayojihusisha na utengenezaji na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya jengo fulani, mwanaume mmoja alieshika mashine inayotumika kusawazishia mbao, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayohusika na utengenezaji na usambazaji wa samani za aina mbalimbali.

Meza kubwa inayotengenezwa kwa chuma na mbao. Pembeni kulikuwa kuna kabati ndogo iliyotengenezwa kwa mbao. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utengenezaji na usambazaji wa samani za aina mbalimbali.

Ndani ya chumba fulani vitanda vilivyobebana vilivyotengenezwa kwa mbao na kutandikwa vizuri mashuka yenye rangi nyeupe, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali kama vile: masofa, vitanda pamoja na makabati; vikiwa vimepangwa ndani ya duka hilo kwa utaratibu maalumu. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utengenezaji na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa lenye kuta zilizopakwa rangi nyeupe, vitanda, makochi, meza; vimepangwa kwa mpangilio mzuri. Hii inaashiria kuwa hii ni duka linalojihusisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa samani za aina mbalimbali kama vile masofa, vitanda, meza pamoja na makabati imepangwa kwa mpangilio mzuri sana. Hii inaashiria kuwa hii ni duka linalojihusisha na utengenezaji na uuzaji wa samani za aina mbalimbali .

Ndani ya jengo samani za aina mbalimbali kama vile meza, kabati, masofa zimepangwa vizuri katika mpangilio mzuri, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utengenezaji na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Msofa yenye rangi nyeusi, kijivu, nyeupe na kijani yamepangwa vizuri pembezoni mwa barabara. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utengenezaji na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Wanaume wawili wamesimama mbele ya meza iliyotengenezwa kwa mbao; mmoja ameshika msumeno akikata mbao iliyo juu ya meza hiyo, mwingine anasawazisa mbao zilizo juu ya meza hiyo. Pembeni kuna kabati lililotengenezwa kwa mbao na samani zingine za aina mbalimbali. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utengenezaji na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Ndani ya duka linalo jishuhulisha na samani za aina mbalimbali kama vile masofa, vitanda, viti pamoja na samani za aina nyingine. Masofa meusi yaliyo pangwa vizuri mbele kukiwa na meza, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayo jihusisha na utengenezaji na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Eneo la wazi lenye samani za aina mbalimbali kama vile vitanda vilivyotengenezwa kwa mbao, na kupangwa katika mstari mnyoofu. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utengenezaji na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Samani za aina mbalimbali kama vile kabati, meza, masofa, stuli pamoja na vitanda vimepangwa katika jengo maalumu kwa mpangilio mzuri. Hii inaashiria kuwa ni sehemu inayojihisisha na utengenezaji na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Masofa, kabati, vitanda, viti pamoja na meza zimepangwa vizuri ndani ya duka kubwa, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Ndani ya jengo kubwa samani kama vile makochi, masofa, vitanda, meza pamoja na makabati vimepangwa vizuri katika mpangilio maalumu, hii inaashiria kuwa hili ni duka linalojihusisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Kitanda kikubwa kilichotengenezwa kwa mbao kimewekwa katika utaratibu maalumu, hii inaashilia kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utengenezaji wa samani mbalimbali.

Ndani ya jengo: stuli, meza pamoja na vitanda; vilivyotengeenzwa kwa mbao vimepangwa vizuri katika utaratibu maalumu. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utengenezaji na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Masofa yenye rangi ya kijivu na kupamba kwa mito yenye rangi ya kijivu pamoja na maua maua yamewekwa pembezoni mwa barabara ,pembeni kulikuwa kuna kabati yenye rangi nyeupe na vitanda vilivyotengenezwa kwa mbao, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utengenezaji na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Meza tatu zenye umbo zuri za kuvutia zilizotengenezwa kwa mbao zimewekwa mbele ya jengo. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utengenezaji na usambazaji wa samani mbalimbali.

Meza pamoja na viti vilivyotengenezwa kwa mbao, vimepangwa vizuri pembezoni mwa barabara. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utengenezaji na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa inayojihusisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali; masofa yenye rangi ya kijivu na kupambwa na miti yenye rangi ya njano na kijivu, yamepangwa vizuri katika mistari minyoofu. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utengenezaji na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Vitanda vilivyobebana vimetengenezwa kwa mbao, vimepangwa nje katika utaratibu maalumu. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utengenezaji na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Meza iliyotengenezwa kwa mbao yenye umbo zuri la mduara mbele kukiwa kuna gurudumu lenye rangi nyeupe na maandishi yenye rangi ya bluu, hii inaashiria kuwa hii sehemu inayojihusisha na utengenezaji na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Masofa yenye rangi nyeusi yaliyowekwa vizuri na kupambwa na mito yenye rangi ya njano yamewekwa pembezoni mwa barabara, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utengenezaji na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Vitanda vikubwa vilivyotengenezwa kwa mbao, vimepangwa kwa utaratibu maalumu. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utengenezaji na usambazaji wa samani mbalimbali.

Wanaume waliovalia makoti yenye rangi ya bluu, wako ndani ya kiwanda cha utengenezaji wa samani za aina mbalimbali kama vile meza, vitanda, makabati pamoja na viti wanaendelea na shughuli zao za uzalishaji. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utengenezaji na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Vitanda vilivyotengenezwa kwa chuma na mbao vimepangwa vizuri ndani ya jengo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utengenezaji na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Masofa yenye rangi nyeupe pamoja na meza na vitanda vilivyotengenezwa kwa chuma na mbao, mito iliyopangwa vizuri kwenye shelfu kwa utaratibu maalumu, hii inaashiria kuwa ni sehemu inayojihusisha na utengenezaji wa samani mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa lenye samani za aina mbalimbali kama vile meza, viti, masofa, vitanda na makabati. vimepangwa katika utaratibu maalumu, hii inaashiria kuwa ni sehemu inayohusika na utengenezaji na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Vitanda, viti na meza vilivyotengenezwa kwa chuma na mbao vimepangwa vizuri katika mstari mnyoofu. Hii inaashiria kuwa hili ni eneo linalojihusisha na utengenezaji na uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Jengo kubwa lenye kuta zenye rangi nyeupe na taa zinazowaka kwa mwanga wa rangi nyeupe, vitanda, makochi, viti pamoja na meza; vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri. Hii inaashiria kuwa hili ni duka linalojihusisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Meza na viti vilivyotengenezwa kwa mbao vimewekwa mbele ya nyumba yenye rangi nyeupe na madirisha ya vioo. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utengenezaji na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Mwanaume aliyevalia koti refu lenye rangi ya buluu anaendelea na utengenezaji wa samani mbalimbali kwa kutumia mbao, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utengenezaji na usambazaji wa samani za aina mbalimbali.

Viti na meza vilivyotengenezwa kwa mbao umewekwa kwa utaratibu maalumu pembeni kukiwa kuna kabati kubwa lililotengenezwa kwa mbao, ndani yake kukiwa na viombo vilivyopangwa kwa utaratibu maalumu, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utengenezaji na usambazaji wa samani za aina mbalimbali.

Wanaume wawili walio valia makoti marefu yenye rangi ya bluu; mbele kukiwa kuna kabati iliyotengenezwa kwa mbao. Juu ya meza kuna mbao, mmoja ameshika msumeno akikata mbao hiyo na mwingine mashine inayosawazisha mbao iliyo juu ya meza hiyo. Hii inaashiria kuwa, hii ni sehemu inayojihusisha na utengenezaji na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Masofa yenye rangi za aina mbalimbali na kupambwa kwa mito mizuri, yenye rangi za aina mbalimbali yamepangwa vizuri ndani ya jengo, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utengenezaji na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Vitanda vilivyobebana vilivyotengenezwa kwa chuma na mbao vimepangwa vizuri pembezoni mwa barabara, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utengenezaji na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Mbele ya jengo masofa yenye rangi ya bluu yamepangwa vizuri na kupambwa kwa mito yenye mauamaua, meza pamoja na kabati vimewekwa kwa pembeni. Mwanaume mmoja ameketi katika kiti akiangalia masofa hayo, Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utengeneza na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Masofa yenye rangi nyeupe, nyeusi pamoja na njano yamewekwa mbele ya jengo. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utengenezaji na usambazaji wa samani mbalimbali.

Meza, vitanda, masofa pamoja na kabati vimeifadhiwa vizuri katika mpangilio sahihi ndani ya chumba fulani, hii inaashiria kuwa hii sehemu inayojihusisha na utengenezaji na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Vitanda vilivyobebana vilivyotengenezwa kwa mbao, vyenye ngazi inayomwezesha mtu kupanda kwenye kitanda cha juu. Vimepangwa vizuri katika mstari ulionyooka. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayohusika na utengenezaji wa samani za aina mbalimbali.

Kitanda kikubwa kilichotengenezwa kwa mbao, mbele yake kukiwa na toroli la chuma, nyasi fupi zenye rangi ya kijani, hii inaashiria kuwa, hii ni sehemu inayojihusisha na utengenezaji na usambazaji wa samani za aina mbalimbali.

Masofa yenye rangi nyeusi na kijani pamoja na vitanda vilivyo tengenezwa kwa mbao, vimehifadhiwa vizuri ndani ya jengo maalumu. Hii inaashiria kuwa hii ni sehsmu inayojihusisha na utengenezaji na usambazaji wa samani za aina mbalimbali.

Mwanamke mmoja aliyesimama, pembeni yake kukiwa kuna meza, ameshika msumeno akikata kipande cha mbao kilicho juu ya meza hiyo. Hii inaashiria kuwa, hii ni sehemu inayojihusisha na utengenezaji na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Ndani ya chumba kuna samani za aina mbalimbali kama vile makochi, viti na meza vilivyotengenezwa kwa chuma na mbao vimepangwa vizuri katika mpangilio maalumu. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utengenezaji na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Meza kubwa iliyotengenezwa kwa mbao imehifadhiwa mahali fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu insyojihusisha na utengenezaji na usambazaji wa samani mbalimbali.

Duka kubwa lenye samani za aina mbalimbali kama vile masofa, meza, stuli makabati pamoja na vitanda vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri. hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utengenezaji na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Ndani ya jengo kubwa masofa yenye rangi ya njano na nyeusi, meza, kabati pamoja na viti vimepangwa katika utaratibu maalumu. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utengenezaji na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Wanaume wawili waliendelea na shughuli yao ya utengenezaji wa samani za aina mbalimbali kama vile vitanda ,meza, stuli pamoja na makochi. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utengenezaji na usambazaji wa samani za aina mbalimbali.

Eneo kubwa linalojihusisha na utengenezaji wa samani za aina mbalimbali kwa kutumia chuma pamoja na mbao, vitanda vilivyotengenezwa kwa kutumia chuma na mbao vimepangwa vizuri katika mstari mnyoofu. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utengenezaji na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Ndani ya jengo kubwa masofa yenye rangi ya orenji na meusi pamoja na meza na vistuli vimepangwa kwa utaratibu maalim. Hii inaashiria kua hii ni sehemu inayo jihusisha na utengenezaji na usambazaji wa samani za aina mbalimbali.

Ndani ya jengo lenye kuta zenye rangi ya bluu na nguzo zilizo shikilia jengo hilo, zimepakwa rangi ya bluu. Masofa yaliyopangwa vizuri, juu ya meza kuna vitabu na makaratasi mengine. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa chakula.

Mwanaume mmoja amesimama mbele ya jengo anamsikiliza kwa makini sana mwanamke aliyevalia koti lenye rangi nyekundu, aliyesimama mbele yake akimpa maelekezo fulani; hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utoaji wa huduma ya chakula na malazi.

Ndani ya jengo fulani lenye mapambo ya aina mbalimbali kama vile picha na michoro mbalimbali iliyobandikwa ukutani, taa zinazowaka kwa mwanga wa kuvutia, makopo ya maua yaliyopangwa kwa rangi nzuri, viti na meza vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri; Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utoaji wa huduma, chakula na malazi.

Ndani ya jengo kubwa lenye kuta zenye rangi nyeupe na taa zinazowaka kwa mwanga mweupe. Kitanda kilichotandikwa kwa shuka zuli lenye rangi nyeupe na kupambwa kwa mito yenye rangi ya "Orenji". Juu kukiwa kuna kitamba cheupe kilichofunika kitanda hicho. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utoaji wa huduma ya chakula na malazi.

Ndani ya jengo kubwa meza pamoja na viti vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri, pembeni mhudumu aliyevalia sare zenye rangi nyeusi na shati la mikono mirefu lenye rangi nyeupe amesimama, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utoaji wa huduma ya malazi na chakula.

Ndani ya jengo kubwa wahudumu wawili waliovalia sare zenye rangi ya bluu, mmoja akiwa amevalia suruali na mwingine akiwa amevalia sketi, wamesimama mbele ya meza kubwa hii inaashiria kuwa ni sehemu inayojihusisha na utoaji wa huduma ya chakula na malazi.

Ndani ya jengo viti na meza vimepangwa kwa mpangilio mzuri watoto wawili na mwanamke mmoja wamesimama ndani ya jengo hilo, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utoaji wa huduma ya chakula na malazi.

Ndani ya jengo, masofa yenye rangi nyeusi na kupambwa kwa mito yenye rangi ya damu ya mzee, mbele kukiwa kuna meza yenye rangi nyeupe iliyopambwa kwa maua yenye rangi mbalimbali. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utoaji wa huduma ya chakula na malazi.

Ndani ya jengo fulani masofa marefu yaliyo pambwa kwa mito mizuri meza zilizopangwa kwa taratibu maalumu, bwatu wa jinsia ya kike na ya kiume wengine wameketi na wengine wamesimama ndani ya jengo hili. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utoaji wa huduma ya chakula na malazi.

Mwanamume mmoja amesimama mbele yake wamesimama wanawake wawili waliovalia sare zenye rangi nyeupe na ukora wenye rangi nyekundu. Mwanaume huyo anaandika katika karatasi nyeupe iliyo juu ya meza hiyo. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utoaji wa huduma ya chakula na maradhi.

Ndani ya jengo kubwa, viti na meza vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri. Juu ya meza kukiwa kuna sahani, glasi na vifaa vingine vinavyotumika wakati wa kula. Wahudumu waliovalia shati za rangi nyeusi na mauamaua, wanaendelea na shughuli zao. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayotoa huduma ya malazi na chakula.

Ndani ya jengo moja amesimama mbele yake kulikuwa kuna wahudumu wawili waliovalia sare zenye rangi nyeupe. Mwanamke huyo anasikiliza kwa makini sana maelezo anayopatiwa na wahudumu hao. Hii naashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utoaji wa huduma ya chakula na malazi.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja waliovalia sare nyeupe na eproni zenye rangi nyeusi wameshika sahani vyenye vyakula vya aina mbalimbali mkononi mwao. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa vyakula vya aina mbalimbali.

Ndani ya jengo meza zilizofunikwa kwa kitambaa chenye rangi nyekundu pamoja na viti vimepangwa vizuri kwa mpangilio mzuri, mwanaume mmoja aliyekaa kwenye kiti kirefu chenye rangi nyekundu akinywa kinywaji, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utoaji wa huduma ya vyakula na malazi.

Ndani ya jengo linalowaka taa huku likiwa limejengwa kwa kutumia miti, mbele kuna ubao mkubwa wenye rangi nyeusi na maandishi yenye rangi nyeupe na nyekundu yanayotaja orodha ya vyakula vinavyopatikana mahali hapo. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji na usambazaji wa chakula.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume, wapo ndani ya soko wanalo uza matunda, mbogamboga na bidhaa zingine zinazohitajika kwa matumizi ya binadamu. Hii inaashiria kuwa, hii ni sehemu ya soko linalotumika kwa wauzaji wa bidhaa mbalimbali.

Soko lenye bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa mpangilio mzuri kama vile mboga za majani, nyanya na bidhaa zingine watu wanaendelea na shughuli zao ndani ya soko hilo, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali bidhaa kama vile soda ,juisi, sukari pamoja na maboksi yenye rangi za aina mbalimbali yamepangwa vizuri katika mashelfu, wanaume mmoja aliyevalia shati yenye rangi ya bluu amesimama mbele ya duka hilo ,hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Nafaka za aina mbalimbali kama vile mchele, choroko, alizeti na bidhaa zingine zimehifadhiwa kwenye mifuko na kupangwa vizuri katika sehemu moja. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Ndani ya soko kubwa linalojikita na uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama vile vitunguu maji, karoti pamoja na matunda ya aina mbalimbali. Watu wengi wapo ndani ya soko hilo wanaendelea na shughuli zao. Hii inashiria kuwa hii ni sehemu ya soko inayojusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Banda lenye nyanya pilipili hoho ndizi pamoja na viungo vingine vinavyotumika katika mapishi mwanamke mmoja aliyevalia shati ya njano anachagua nyanya hizo hii inaashiria kuwa hii nisehemu inayojihusisha na uuzaji wa mboga mboga.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo sokoni wanaendelea na shughuli zao. Soko hilo lina bidhaa kama: nyanya, ndizi, vitunguu maji vilivyowekwa katika ndoo na bidhaa nyingine zimepangwa juu ya meza. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu ya soko, inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Soko kubwa lenye bidhaa za aina mbalimbali kama vile: nyanya, vitunguu maji, pilipili hoho, matango, njegere, na bidhaa za aina zingine. Watu wa jinsia ja ke na wakiume wanaendelea na shughuli zao ndani ya soko hilo. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Duka kubwa linalojishughulisha na uuzaji wa mazulia, mazulia ya aina mbalimbali yamewekwa chini na vitambaa vilivyo katika mkao wa mduara vimeegeshwa ukutani, hii inaashiria kuwa hili ni duka linalohusika na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Soko kubwa na la kisasa lenye bidhaa mbalimbali kama vile mikoba, mikanda na viatu vya aina mbalimbali, watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya soko hilo wakiendelea na shughuli zao, hii inaashiria kuwa hii sehemu inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Soko kubwa linalo jihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali bidhaa kama nyanya nimepangwa juu ya meza, mwanamke mmoja anaweka nyanya hizo katika mfuko, hii inaashiria kuwa hili ni soko linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Duka kubwa lenye bidhaa mbalimbali kama vile viatu na nguo vilivyopangwa juu ya meza na kuning'inizwa vizuri katika mashelfu ya duka hilo. Kijana mmoja na mwanamke mmoja wamesimama ndani ya duka hilo wakiendelea na shughuli za uuzaji wa bidhaa hizo. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Ndani ya soko bidhaa mbalimbali kama vile: ndizi, maembe, mapapai, maparachichi, nyanya, machungwa na bidhaa zingine. Watu wa jinsia keke na wa kiume anaendelea na shughuli zao ndani ya soko hilo. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Wanawake wawili mmoja ameketi na mwingine amesimama pembeni kukiwa kuna bidhaa za aina mbalimbali kama vile nyanya, vitunguu, mboga za majani na bidhaa za aina nyingine ,hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Soko kubwa lenye bidhaa za aina mbalimbali kama vile nguo, shanga na mikoba, watu wa jinsia ya kike na ya kiume wanaendelea na shughuli zao ndani ya soko hilo, hii inaashiria kuwa hili ni soko linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Ndani ya soko kubwa lenye bidhaa za aina mbalimbali, mwanamke mmoja anapanga nyanya katika mafungu ya aina mbalimbali, hii inaashiria kuwa ni sehemu inayotumika katika uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Ndani ya soko bidhaa mbalimbali za kiutamaduni zilizotengenezwa kwa ustadi kama vile: hereni, shanga pamoja na mikanda na mikoba vingine vikiwa kimewekwa juu ya meza na vingine vimenig`inizwa ukutani. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu ya soko inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Ndani ya soko bidhaa za aina mbalimbali zimewekwa katika mpangilio mzuri. Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wanaendelea na shughuli zao ndani ya soko hilo. Hii inaashiria kuwa hili ni soko linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Watu wa jinsia yakike na yakiume wapo ndani ya soko linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali kama vile matunda aina ya matikiti, tofaa pamoja na ndizi, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Meza yenye bidhaa mbalimbali kamavile karanga, kabegi, matango, pilipili hoho na karoti, pembeni kukiwa na vifungashio vya plastiki vyenye rangi ya njano. Hii inahashiria kuwa hii ni sehemu ya soko inayojihusisha na uzalishaji na bidhaa za aina mbalimbali.

Soko linalojihisisha na uuzaji wa vitu mbalimbali kama vile matunda aina ya ndizi, nanasi, epo, matikiti, maembe, pamoja na mapapai. Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wanaendelea na shughuli zao katika eneo hilo. Hii inaashiria kuwa hii ni eneo la soko linalojihisisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Nafaka Kama vile mchele, maharage, njugumawe pamoja na kunde, zimehifadhiwa katika mifuko yenye rangi nyeupe na ufiti wenye rangi ya kijani, pia katika mashelvu bidhaa zingine zimepangwa vizuri kwa utaratibu maalumu, hii inaashiria kuwa ili ni eneo linalojihusisha na uuzaji na usambazaji wa bidhaa mbalimbali.

Soko lenye bidhaa mbalimbali kama vile: vitunguu maji, maboga, mahindi pamoja na ndizi na bidhaa zingine zilizomwagwa vizuri katika mifuko iliyotandikwa katika soko hilo. Wanawake na wanaume wanaendelea na shughuli zao za uuzaji na ununuzi ndani ya soko hilo. Hii inaashiria ya kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Soko lenye bidhaa mbalimbali kama vile: mananasi, ndizi, matikiti, viazi, vitunguu, nyanya, karoti, mboga za majani na bidhaa zingine. Mwanamume mmoja amekaa pembeni ya banda hilo; hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wameketi mbele yao kukiwa na mafungu ya nyanya yaliyopangwa kwa ukubwa tofauti tofauti, hii inaashiria kuwa ni sehemu ya soko inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Ndani ya soko kubwa lenye bidhaa kama nyanya, pilipili hoho, karoti, vitunguu na bidhaa za aina nyingine. Mwanamke na mwanaume wameketi mbele ya banda hilo lenye bidhaa hizo. Hii inaashiria kua hii ni sehemu inayo jihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Duka kubwa la nguo kwenye nguo za aina mbalimbali na rangi mbalimbali zilizopangwa vizuri katika mashelfu. Watu watatu wapo ndani ya duka hilo pengine anachagua baadhi ya nguo. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa nguvu za aina mbalimbali.

Soko linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali, mwanamke mmoja amesimama mbele ya meza yenye ndizi, maembe pamoja na matunda ya aina nyingine, ameshika ndizi mkononi mwake hii inaashiria kuwa hili ni soko linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Ndani ya soko kubwa bidhaa mbalimbali kama vitunguu na bidhaa zingine zilizohifadhiwa kwenye madumu pamoja na mabeseni, wanawake na wanaume wapo ndani ya soko hilo wakiendelea na shughuli zao. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya soko, bidhaa kama nguo, mikoba pamoja na viatu vimepangwa vizuri katika utaratibu maalumu, hii inaashiria kuwa ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Soko kubwa lenye bidhaa mbalimbali kama vile: mboga za majani, mayai na bidhaa nyingine. Mwanaume mmoja aliye shika mfuko wa plastiki ndani kukiwa na bidhaa za aina mbalimbali, anamkabidhi pesa mwanamke aliyesimama mbele yake. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusha na uuzaji wa bidhaa za mbalimbali.

Wanawake wawili wamesimama chini ya hema lililoelezekwa kwa turubai yenye rangi nyekundu, mbele yao kukiwa kuna meza yenye matunda ya aina mbalimbali kama vile: ndizi, machungwa, tufaha, mapapai na matunda ya aina nyingine. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Soko linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali. Mwanamke mmoja amesimama katikati ya magunia yenye karoti, ndizi, pamoja na bidhaa zingine. Hii inaashiria kuwa hii ni soko linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Ndani ya soko kubwa bidhaa kama vile karoti, nyanya, vitunguu pamoja na viazi mvilingo vimepangwa katika ndoo na vingine vimewekwa juu ya meza. Mwanamke mmoja anajaza viazi hivyo katika kopo, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Soko lenye bidhaa za aina mbalimbali bidhaa kama vitunguu, matunda, na bidhaa za aina nyingine, zilizopangwa vizuri kwa utaratibu maalumu. Watu wa jinsia ya kike na kiume wanaendelea na shughuli zao ndani ya soko hilo. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Mwanamke mmoja aliyevalia sweta la rangi kijani. Amesimama mbele ya banda lenye matunda kama machungwa, matofaa, ndizi, matikiti, parachichi, matango na matunda mengine. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa matunda na bidhaa za aina mbalimbali.

Soko kubwa na la kisasa lenye bidhaa za aina mbalimbali watu wenye jinsia ya kike na kiume, wapo ndani ya soko hilo wengine ni wanunuzi wengine ni wauzaji wanaendelea na shughuli zao hii inaashiria kuwa ni sehemu inayohusika na uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Soko kubwa lenye bidhaa za aina mbalimbali kama vile: nyanya, kabeji, ndizi na bidhaa nyingine. Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wanaendelea na shughuli zao ndani ya soko hilo. Hii inaashiria kuwa hii ni soko linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Ndani ya duka viatu mikanda pamoja na bidhaa za aina nyingine vimepangwa vizuri kwa mpangilio maalumu, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Ndani ya soko kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, mwanaume mmoja aliyevalia kanzu yenye rangi ya bluu, ameketi chini mbele yake kukiwa na machungwa yaliyopangwa katika mafungu vitunguu pamoja na bamia. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Soko lenye bidhaa mbalimbali kama vile nyanya zilizowekwa katika ndoo na matenga watu wa jinsia ya kike na kiume wanaendelea na shughuli za ununuzi na uuzaji ndani ya soko hilo, hii inahashiria kuwa hili ni soko linalojihusha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Bidhaa za aina mbalimbali, zilizohifadhiwa kwenye vindoo, madumu, matenga pamoja na mifuko, imepangwa vizuri ndani ya soko, hii inaashiria kuwa, hili ni soko linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Soko kubwa kenye bidhaa kama mihogo, magimbi nyanya, ndizi na bidhaa zingine zinazohitajika katika matumizi ya binadamu, watu wa jinsia mbalimbali wapo ndani ya soko hilo wanaendelea na shuguli zao, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Ndani ya soko, bidhaa za aina mbalimbali ziliotengenezwa kwa chuma kama vile majiko, makarai, masanduku na bidhaa zingine zililotengenezwa kwa chuma, zimepangwa vizuri kwa mpangilio maalum. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Ndani ya soko kubwa wanawake wameketi, mbele yao kukiwa kuna nyanya zilizopangwa katika mafungu kwa ukubwa tofautitofauti; wanaendelea na shughuli zao za kila siku. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Watu wawili wa jinsia ya kiume na ya kike, wako ndani ya soko kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, wakichagua baadhi ya bidhaa, hii inaashiria kua, hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji na usambazaji wa bidhaa mbalimbali.

Ndani ya soko nafaka mbalimbali kama vile mchele na maharage zilizohifadhiwa kwenye magunia na bidhaa zingine zimepangwa vizuri kwa utaratibu maalumu, watu wa jinsia ya kike na kiume wanaendelea na shughuli zao ndani ya soko hilo, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Soko kubwa lenye bidhaa za aina mbalimbali kama vile: matunda aina ya matikiti, maepo, ndizi, machungwa na mananasi; pia bidhaa zingine zilikuwa zimehifadhiwa katika ndoo na matenga. Watu wa jinsia ya kike na wa kiume wanaendelea na shughuli zao mbalimbali ndani ya soko hilo; hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Soko kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama vile nyanya, karoti, hoho, mapapai na bidhaa zingine. Mwanaume mmoja aliyevalia tisheti ya kijivu, ameketi mbele ya meza mkononi akiwa ameshika mboga za majani. Hii inaashiria kuwa hii ni soko linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Ndani ya soko kubwa badhaa kama vile: makarai, vyungu na picha zilizochorwa viatu vya aina mbalimbali. Mwanamke mmoja ameketi pembeni ya meza akiashiria kuwa ni muuzaji wa bidhaa hizo. Hii inaashiria kuwa, hili ni eneo la soko linalijihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Jengo la buluu na maandishi ya rangi nyeupe likiwa na mtu aliyevaa miwani na koti lenye rangi ya kijivu hii inaashiria kuwa ni sehemu inayojihusisha na biashara ya miamala ya kifedha.

Mwanamke mmoja aliyevalia gauni lenye rangi ya bluu, ameketi katika kiti chenye rangi ya bluu. Mbele yake kukiwa na tarakilishi yenye rangi nyeusi. Mwanamke huyu anaangalia kwa makini sana katika tarakilishi hiyo, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na ufanyaji wa biashara za kifedha.

Mikono miwili mmoja ukiwa umeshika mashine yenye rangi nyeusi na vitufe vya aina mbalimbali, mwingine ukiwa umeshika kadi yenye rangi ya bluu na maandishi yenye rangi nyeupe, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na masuala ya biashara za kifedha.

Mashine yenye rangi ya kijivu, maandishi yenye rangi ya kijani yanayosomeka kama "M-PESA", hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihisisha na masuala ya biashara za kifedha kwa njia ya simu.

Mikono miwili iliyoshika simu yenye rangi nyeusi na nyeupe, na maandishi yenye rangi nyeusi. Pembeni kukiwa na bango lenye rangi nyekundu na kijani na nyeupe, pamoja na maandishi yenye rangi ya kijani yanayosomeka kama "M-PESA". Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na masuala ya biashara za kifedha.

Nyumba yenye rangi nyeupe na kijivu, madirisha ya vioo na milango mipana; zilizojengwa kwa mpangilio mzuri na kuezekwa kwa mabati yenye rangi ya kijivu. Pembeni kukiwa kuna barabara ya lami; hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na masuala ya ardhi na majengo.

Majengo marefu yaliyojengwa katika mistari mnyoofu. Huku majengo mengine yakiendelea kujengwa. Hii inashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na maswala ya ardhi na majengo.

Jengo refu la ghorofa, pembeni kukiwa kuna miti iliyochipua vizuri kwa rangi ya kijani kibichi, linaloendelea na ujenzi. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na ardhi na majengo.

Jengo refu lenye rangi nyeupe limezungukwa na miti mirefu iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na masuala ya ardhi na majengo.

Jengo refu lililo tengenezwa kwa kuta na vioo vyenye rangi nyeusi nje limezungushiwa geti lenye rangi ya kijivu, hii inaashiria kuwa hii ni eneo linalo jihusisha na maswala ya ardhi na majengo.

Majengo yaliyojengwa kwa mstari mnyoofu na kuezekwa kwa bati lenye rangi nyekundu juu kukiwa na matenki yenye rangi nyeusi, hii inaashiria kuwa hili ni eneo linalojihusisha na maswala ya ardhi na majengo.

Jengo refu lilio pakwa rangi ya maziwa na vioo vyenye rangi nyeupe, madirisha mapana yanayoingiza hewa safi ndani humu, na milango yenye rangi nyeusi, mwanaume mmoja aliyevalia koti lenye rangi nyeusi na suluali ya kaki, amisimama mbele ya jengo hilo, hii inaashilia kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na maswara ya ardi na majengo.

Majengo marefu yaliyojengwa kwa pamoja, mbele kukiwa na jengo refu la bluu na nyeupe, pembeni kukiwa kuna miti mirefu iliyo chipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayo jihusisha na maswala ya ardhi na majengo.

Jengo refu lililotengenezwa kwa matofali nje likiwa limezungushiwa kwa nondo, ikiashiria kuwa bado linaendelea na ujenzi; hii inashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na maswala ya ardhi na majengo.

Jengo refu mbele kukiwa kuna geti lenye rangi ya kijivu na kibao chenye maandishi mekundu. Hii inaashiria kuwa hii nisehemu inayojihusiha uuzaji wa majengo na ardhi.

Nyumba kubwa yenye rangi nyeupe na kuezekwa kwa bati lenye rangi ya damu ya mzee, imezungushwa fensi yenye miti mifupi iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, hii inaashiria kuwa ni sehemu inayojihusisha na ardhi na majengo.

Jengo refu la ghorofa lenye urefu wa ghorofa kumi na nne kwenda juu, lenye rangi ya kijivu na madirisha ya vioo. Hii inaashira kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na masuala ya ardhi na majengo.

Nyumba nzuri yenye rangi nyeupe na kijivu, madirisha ya vioo, iliyowezekwa kwa batii nzuri yenye rangi nyekundu mbele kukiwa kuna nyasi zinazoanza kukauka. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na maswala ya ardhi na majengo.

Watu wawili wapo ndani ya jengo; masofa, meza, pamoja na viti vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri. Mwanaume mmoja anamwelekeza jambo fulani mwanamke aliyesimama pembeni yake. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na masuala ya ardhi na majengo.

Mwanaume mmoja aliyevalia suti nyeusi na shati la kijivu amesimama ndani ya chumba kikubwa chenye rangi nyeupe na madirisha mapana ya vioo, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na maswala ya ardhi na majengo.

Mashati ya mikono mirefu yaliyokunjwa vizuri na kupangwa vizuri juu ya meza, nguo nyingine kama suruhali na masweta yamepangwa vizuri katika mashelfu pembeni kuna Kibao chenye rangi nyekundu na maandishi yenye rangi nyeupe. Hii inaashiria kuwa hili ni duka linalojihisisha na uuzaji wa nguo za aina mbalimbali.

Jengo kubwa lenye maduka mbalimbali yanayo jihusisha na wauzaji wa bidhaa za aina mbalimbali, watu wa jinsia ya kike na kiume wanaendelea na shughuli zao ndani ya maduka hayo. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayo jihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa makoti ya suti ya aina mbalimbali na rangi mbalimbali yamepangwa vizuri katika mashelfu. Hii inaashiria kuwa hili ni duka linalojihusisha na uuzaji wa nguo za aina mbalimbali.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama nguo, viatu na bidhaa nyingine zimepangwa vizuri katika mpangilio mzuri, hii inaashiria kuwa hii ni duka linalojihususha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa kwenye makabati nguo kama: suruali, mashati na nguo nyingine za aina mbalimbali na rangi mbalimbali, zimepangwa vizuri ndani ya makabati hilo. Hii inaashiria kuwa, hili ni duka linalojihusisha na uuzaji wa nguo za aina mbalimbali.

Duka kubwa la vioo ndani yake kukiwa na nguo za aina mbalimbali na rangi mbalimbali zilizopangwa kwa mpangilio mzuri, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa nguo za aina mbalimbali.

Suruali, mashati na nguo za aina nyingine zimepangwa vizuri ndani ya kabati, hii inaashiria kuwa hili ni duka linalojihusisha na uuzaji wa nguo za aina mbalimbali.

Mashati yaliyokunjwa vizuri na kuhifadhiwa ndani ya mifuko ya plastiki yamepangwa vizuri chini ya sakafu, pembeni kukiwa na makoti ya suti yaliyoning'inizwa vizuri kwa mpangilio maalumu. Hii inaashiria kuwa hili ni duka linalojihusisha na uuzaji wa nguo za aina mbalimbali.

Makoti pamoja na nguo zingine zimepangwa vizuri katika makabati na mashelfu ndani ya duka kubwa, linalojihusisha na uuzaji wa nguo. Hii inaashiria kuwa, hii ni sehemu maalumu inayojihusisha na uuzaji wa nguo za aina mbalimbali.

Ndani ya duka mikoba yenye rangi mbalimbali imepangwa vizuri kwa mpangilio maalumu juu kukiwa kuna bangili, cheni na vifaa vingine vya urembo hii inashiria kuwa hii ni shemu inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Duka kubwa lenye viatu vya watoto vyenye ukubwa tofautitofauti na rangi tofautitofauti, vilivyopangwa kwa utaratibu maalumu. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa nguo pamoja na viatu vya watoto.

Duka kubwa lenye vioo yule ni maandishi yenye rangi nyeusi ndani kukiwa na midori iliyovalishwa nguo za aina mbalimbali, nguo zingine zilikuwa zimepangwa vizuri katika masherufu ya ndani ya lugha hiyo, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa nguo za aina mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa nguo za aina mbalimbali zilizopangwa vizuri kwenye makabati na masharti yakiwa yamekunjwa vizuri na kuwekwa juu ya meza , hii inaashiria kuwa, ili ni duka linaojihusisha na uuzaji wa nguo za aina mbalimbali.

Ndani ya duka lenye viatu, midoli iliyovalia matisheti, kofia pana za kujikinga na jua iliyopangwa vizuri katika utaratibu maalum. Hii inaashiria kua hili ni duka la uuzaji wa nguo.

Ndani ya soko kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali viatu vyenye rangi mbalimbali vimepengwa vizuri juu ya maboksi yenye rangi nyekundu. Nguo pamoja na bidhaa zingine zimening`inizwa vizuri katika mashelfu. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa lenye nguo, pamoja na viatu vya watoto vilivyopangwa katika mpangilio mzuri. Hii inaashiria kuwa, hii ni sehemu maalum inayojihusisha na uuzaji wa nguo za watoto.

Ndani ya duka kubwa lenye nguo za aina mbalimbali masharti yaliyokunywa vizuri na kupangwa juu ya meza, huku nguo za aina nyingine zimening'inizwa vizuri juu ya mashelefu na makabati ya duka hilo, hii inaashiria kuwa hii ni duka linalojihusisha na uuzaji wa nguo za aina mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa linalouza nguo, mashati yenye rangi mbalimbali, yamekunjwa vizuri na kupangwa juu ya meza, mengine yakiwa wamening'inizwa vizuri katika mashelfu. Hii inaashiria kuwa hii ni duka linalojihusisha na uuzaji wa nguo za aina mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa lenye bidhaa mbalimbali kama vile nguo, nguo za aina mbalimbali zimepangwa vizuri katika mashelfu pamoja na meza za ndani ya duka hilo, watu wa jinsia ya kike na kiume wanaendelea na shughuli zao za ununuzi wa nguo, hii inaashiria kuwa hili ni duka linalojihusisha na uuzaji wa nguo za aina mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa, nguo za aina mbalimbali na rangi mbalimbali zimepangwa vizuri katika mashelfu na juu ya meza. Hii inaashiria kuwa hili ni duka linalojihusisha na uuzaji wa nguo za aina mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa viatu vyenye rangi nyeusi na kahawia vimepangwa juu ya maboksi, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa viatu vya aina mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa bidhaa kama viatu, pochi na nguo, zimefungwa vizuri katika mashelfu kwa utaratibu maalumu, watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya duka hilo wakiendelea na shughuli zao, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa mavazi ya aina mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa nguo za aina mbalimbali na rangi mbalimbali, zimepangwa vizuri katika mashelfu, hii inaashiria kuwa, hili ni duka linalohusika na uuzaji na usambazaji wa nguo za aina mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali. Bidhaa kama vile mabegi, pochi, viatu na bidhaa zingine zimepangwa vizuri kwa utaratibu maalum. Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wanaendelea na shughuli zao ndani ya duka hilo. Hii inaashiria kuwa hili ni duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa nguo za kike na za kiume zilizopangwa kwa utaratibu mzuri katika mashelfu na juu ya meza hii, inaashiria kuwa hili ni duka linalojihusisha na uuzaji wa nguo.

Ndani ya duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, watu wa jinsia ya kike na ya kiume wamesimama kwa mstari mnyoofu sehemu ya malipo ya duka hilo, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji na usambazaji wa bidhaa mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa nguo za watoto za aina mbalimbali na rangi mbalimbali zimepangwa vizuri katika mashelfu, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa nguo za aina mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, mikate pamoja na bidhaa nyingine zimepangwa vizuri katika mashelfu ya duka hilo, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojishughulisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa lililojengwa kwa vioo linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali, bidhaa za aina mbalimbali zimepangwa katika shelfu kwa mpangilio mzuri, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Viatu vya aina mbalimbali vimepangwa vizuri katika mashelfu yenye rangi nyeupe ndani ya duka hili. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, vinywaji vya aina mbalimbali vimepanga katika mashelfu kwa utaratibu maalum. Mwanaume aliye valia sharti lenye rangi ya kijana suruali ya jinsi ameshika kitorori chenye rangi nyekundu akichagua vinywaji katika mashelfu hayo, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali, vinywaji vya aina mbalimbali vimepangwa vizuri katika mashelfu ya dukani hapo. Hii inaashiria kuwa hili ni duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa vitu mbalimbali, matikiti mengine yamekatwa vipande na mboga za majani, pembeni kukiwa na shelfu kubwa lililopangwa vinywaji vya aina mbalimbali. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa unaojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali mkono mmoja umeshika soseji zenye rangi ya orenji, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali, nafaka kama vile maharage imehifadhiwa vizuri katika mabeseni matunda kama mananasi na ndizi zimepangwa vizuri, bidhaa zingine zimepangwa vizuri pia katika mashelfu. Hii inaashiria kuwa hili ni duka linalojihusisha na na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, bidhaa kama vile runinga, majokofu na vifaa vingine vinavyotumia umeme vimeoangwa katika utaratibu mzuri, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali; nguo za watoto zilizopangwa vizuri katika mashelfu, pembeni kukiwa na shelfu lililopangwa vifaa vya aina mbalimbali kama vile vitabu na vifaa vingine. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa, viatu vya aina mbalimbali vimepangwa vizuri katika mashelfu, pembeni kukiwa kuna mabango yenye rangi nyekundu na maandishi yenye rangi nyeupe. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali, bidhaa za aina mbalimbali zimepangwa katika mashelfu ya duka hili. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Duka kubwa la uuzaji wa bidhaa mbalimbali, makopo yenye bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye shelfu zilizo tengenezwa kwa mbao, mkono mmoja umeshika kopo lenye mfuniko wenye rangi nyekundu na maandishi ya rangi ya bluu. Hii inaashiria kua hili duka linalo jihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, bidhaa mbalimbali zimepangwa vizuri katika mashelfu ya ndani ya duka hilo. mwanamke mmoja aliyevalia nguo zenye rangi nyeusi anaangalia kwa makini sana moja ya bidhaa iliyopo ndani ya shelfu hilo, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali. Bidhaa za aina mbalimbali zimepangwa vizuri kwenye mashelfu kwa utaratibu maalumu. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali, bidhaa za aina mbalimbali zikiwa zimewekwa kwenye vifungashio vya aina mbalimbali na kupangwa vizuri katika mashelfu, mwanaume mmoja aliyesimama mbele ya shelfu moja la duka hilo anaangalia kwa makini sana bidhaa zilizowekwa katika shelfu hiyo, hii inaahsiria kuwa hii ni duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali. Bidhaa mbalimbali zimefungwa katika mashelfu na kuacha nafasi ya watu kupita. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa aina mbalimbali, bidhaa kama vile mafuta ya kupikia na bidhaa zingine zilizohifadhiwa kwenye madumu, zimepangwa vizuri katika mashelfu ya duka hilo, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihisisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali. Katikati ya kordo kuna shelfu mbili zilizopangwa bidhaa, kwa mpangilio maalumu. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali bidhaa kama vile vikombe, sahani ,mabakuli na chupa za plastiki, imepangwa vizuri katika moja ya shelfu ya duka hilo ,watu wawili wamesimama wanaangalia kwa makini bidhaa hizo, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, vitafunwa vya aina mbalimbali, kama vile: keki, maandazi na mikate, vimepangwa vizuri katika shelfu zilizo mbele ya duka hilo. Vijana wawili wanaangalia kwa makini baadhi ya bidhaa. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali. Bidhaa kama viatu, mafuta ya kujipaka, nguo, na bidhaa za aina zingine; zimepangwa vizuri katika mashelfu juu kukuwa kuna maandishi yenye rangi nyeupe na orange. Hii inaashiria kuwa hili ni duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali. Bidhaa za aina mbalimbali zimepangwa vizuri katika mashelfu yaliyopo ndani ya duka hilo. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, mbele kulikuwa na shelfu lililopangwa vinywaji vya aina mbalimbali, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na bidhaa mbalimbali.

Duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali. Viatu vilivyopangwa vizuri katika kabati lililo katika duka hilo, huku bidhaa zingine kama nguo; zimening'inizwa vizuri katika mashelfu ya duka hilo. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa nguo za aina mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali bidhaa za aina mbalimbali zimepangwa katiak mashelfu ya duka hilo, mwanamke mmoja aliyevalia koti lenye rangi ya jinzi pamoja na ameshika bidhaa moja akisoma kwa makini maelezo ya bidhaa hiyo. Hii inaashiria ni duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa la uuzaji wa bidhaa mbalimbali, vyombo vya aina mbalimbali vimepangwa vizuri katika mashelfu yaliyotengenezwa kwa chuma. Mwanamke mmoja aliyevalia sweta yenye rangi ya damu ya mzee na suruali nyeusi anaangalia kwa makini vyombo hivyo, hii inaashiria kuwa hili ni duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali bidhaa kama vile matango, nyanya, tangawizi na bidhaa zingine zimepangwa vizuri katika mashelfu ya duka hilo. Mwanamke mmoja amesimama mbele ya mashelfu hayo akiangalia bidhaa hizo kwa makini sana, hii inaashiria kuwa hili ni duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali. Mwanamke mmoja aliyevalia shati yenye rangi nyekundu na suruali nyeusi ameshika kitoroli maalumu kinachotumika kubebea bidhaa dukani humo. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa vinywaji vya aina mbalimbali, vinywaji vya aina mbalimbali vimepangwa vizuri katika majokofu pamoja na mashelfu ya dukani hapo juu kuna maandishi yenye rangi nyeupe, hii inaashiria hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.